Daktari wa meno aliyevaa mavazi ya rangi ya bluu, akiwa anatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa aliyelala juu ya kitanda, akiwa amepanua kinywa na daktari akiwa ameshikilia pamba akimfuta katika kinywa chake.

Daktari wa meno aliyevaa mavazi meupe, akiwa anatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa wa meno aliyelala juu ya kitanda, akiwa amepanua kinywa akionyesha jino ambalo linatakiwa kubadilishwa kati ya mengi ambayo daktari ameyashikilia.

Madaktari wawili wa meno wa jinsia ya kiume wakiwa wanatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa aliyelala juu ya kitanda akiwa amepanua kinywa mmoja akiwa anamchunguza na mwingine akiwa anamsaidia kummulikia.

Daktari wa meno aliyevaa koti refu la rangi jeupe, pamoja na miwani yenye lenzi, akiwa anakagua kinywa cha mgonjwa aliyeketi katika kiti, akiwa amepanua kinywa.

Mwalimu pamoja na wanafunzi wakiwa katika eneo lenye uwazi mkubwa, akiwa anawapa somo la utunzaji wa mazingira na umuhimu wa miti kwa kufanya kwa vitendo upandaji wa miti kwenye eneo hilo.

Wauguzi wa afya waliosome matibabu ya magonjwa mbalimbali ya binadamu, wakiwa wameketi katika viti na wengine wakiwa wamesimama nyuma yao, wote wakiwa ndani ya chumba cha hospitali.

Daktari aliyesomea matibabu ya magonjwa mbalimbali, ambaye amevaa koti refu la rangi nyeupe, akiwa amesimama mbele ya rafu iliyotengenezwa kwa kutumia mbao, iliyo na dawa mbalimbali zilizohifadhiwa katika maboksi madogo.

Daktari wa kike aliyevaa koti refu la rangi nyeupe, akiwa anapima mapigo ya moyo ya mgonjwa aliyeketi katika kiti, akiwa katika chumba cha hospitali.

Daktari wa kike anayejihusisha na magonjwa ya watoto akiwa anamkagua mtoto mchanga ambaye yupo ndani ya chumba kidogo, kilichotengenezwa kwa kutumia plastiki kikiwa na matobo ambayo yanamsaidia mtoto huyo kupata hewa safi.

Madaktari wawili waliobobea katika maswala ya magonjwa ya watoto wakiwa wamevaa kofia na barakoa, wakitoa huduma za matibabu kwa mtoto mchanga aliyelazwa juu ya kitanda kidogo.

Daktari wa kike aliyevaa mavazi ya rangi ya bluu, aliyebobea katika maswala ya magonjwa ya watoto, akiwa amembeba mtoto mchanga akimlaza katika kitanda kilichopo ndani ya chumba cha hospitali.

Mwanamke aliebeba pochi mkononi, akiwa anachuma jani kutoka katika mmea wa rangi ya kijani, ambapo hutumika kama dawa za asili au za kienyeji pale itakapo andaliwa na kutibu magonjwa mbalimbali.

Dawa za asili ambazo zimehifadhiwa katika mabakuri madogo yaliyopangwa juu ya meza, dawa hizo zikiwa zimetengenezwa kutoka katika magone ya miti, mizizi, mbegu za punje ndogo au unga unga.

Mmea ambao umeota na kutoa majani malaini ya rangi ya kijani, yanayotumika kama dawa ya asili au ya kienyeji, pale ambapo itaandaliwa kwa kutwangwa au kuchemshwa, hutumika kutibu magonjwa mbalimbali.

Vitu mbalimbali vinavyotumika katika maandalizi ya dawa za asili ikiwa ni pamoja na maua, majani ya rangi ya kijani yaliyo katika kikombe ambacho kinatumika kutwangia. Pia kukiwa na vijiko vilivyo na vidonge pamoja na chupa ndogo.

Dawa ya asili ambayo inatengenezwa na vitu mbalimbali, kama vile: magome ya miti, mizizi, majani, matunda au mbegu, ikiwa imesagwa na kuwa katika mfumo wa unga, ikihifadhiwa katika chupa yenye kibandiko kinachoonyesha magonjwa ambayo yanatibika kwa kutumia dawa hiyo.